Jengo refu labda shule lina kuta za rangi ya njano na paa la bati. Madirisha mengi yenye nundu za chuma yanaonyesha michoro ya kielimu juu yake. Vichaka vya kijani kibichi vimepangwa mbele ya jengo. Ardhi ni ya nyasi kavu.

Safu ya vitu vilivyovingirishwa. Vinafanana karatisi za ufundi au matangazo. Zimepangwa wima ndani ya chombo kikubwa na zina rangi mbalimbali kama vile waridi, njano, samawati na zambarau.

Jengo refu lenye ghorofa mbili limejengwa juu ya nyasi. Paa lake lina rangi nyekundu. Madirisha mengi yamefundika na vipande vya kijani. Mbingu ni safi na jua kali linawaka.

Jengo lenye ghorofa nyingi lenye kuta za mawe linaonekana. Milango ya rangi nyekundu inatambulika katika kila ghorofa. Ngazi ya chuma zenye mlingoti mrefu zimezunguka eneo hilo zikiunganisha ghorofa tofauti.

Vitabu vingi vimepangwa, huku vikiwa vimefunikwa na rangi ya waridi. Vingine viko chini vimepangwa kando. Kimoja kina picha ya wanyama. Vimeandikwa majina ya wandishi.

Wanariadha wawili wakiwa pamoja. Mmoja wao amevaa bedeji nyeusi kwenye macho akisaidiwa na mwenzake. Wote wamevalia jezi zenye bendera Kenya na neno Kenya. Mtu wa kwanza amevaa namba sitini na saba na pia Kenya guide .

Jengo la ghorofa mbili lenye kuta za kijivu na rushani. Nguzo ndefu nyeupe imesimama mbele ya mlango wa mbao. Bustani iliyopangwa vizuri yenye maua ya njano na kijani, inazunguka njia ya saruji. Kuna mahala pa kutupa taka pekundu panaonekana upande wa kushoto.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu wakiwa na magongo wanacheza uwanjani. Mmoja amevalia jezi la kijani na kaptula nyeupe huku mpinzani akiwa na jezi nyekundu na kaptula nyeupe. Wote wanatumia magongo yao kusogea na kudhibiti mpira wa miguu.

Milango miwili ya mbao yenye rangi nyekundu imefungwa. Bango jeupe lenye maandishi meusi limebandikwa katikati likimkaribisha teacher Agnes. Juu ya bango hilo kuna kibandiko kidogo chenye maneno Grade 1C.

Ubao mweupe mkubwa umejaa maandishi ya samawati. Maneno kama team leader yamerudiwa mara kadhaa. Kiti cha waridi kinaonekana upande wa kushoto. Ndoo ya waridi imewekwa chini.

Wanaume wawili wamepanda baiskeli maalum , yenye viti viwili na muundo mmoja inayojulikana kama Tandemu. Wote wamevalia mavazi meusi na meupe yenye rangi za bendera ya Kenya pamoja na kofia nyekundu za baiskeli.

Mwanariadha amevalia jezi nyekundu ama neno Kenya jina lake Kimani anashinda mbio akipiga mikono yake juu na kutabasamu, macho yake yamefunikwa. Nyumba kuna wanariadha wengine hawajakamilisha.

Wachezaji wa soka wenye ulemavu wanacheza mchezo uwanjani. Wengine wanatumia fimbo maalum kusaidia mwendo. Mchezaji mmoja amevalia jezi nyekundu na kaptula nyeupe.

Ngazi za gorofa mbili, zinaunganisha sakafu, rangi ya kahawia iliyokoza na nyeusi inafanya ngazi ziwe za kisasa. Miti ya kijani inazunguka jengo hili, njia pana inaongoza nje, hali ya hewa inaonekana safi na jua.

Mwanariadha mmoja ameingia kwenye shimo la mchanga baada ya kuruka. Ametua kwa kasi huku mchanga ukinyanyuka hewani. Amevalia shati jeusi na kaptura ya kijivu.

Madawati mawili ya zamani ya shule yamepangwa mbele. Dawati la mbele limeharibika kidogo juu. Madirisha yenye mapazia meupe na mekundu yapo nyuma. Kiti cha mbao kiko nyuma ya madawati.

Kabati la kuhifadhi vitu, lenye vijisanduku vingi vidogo. Katika kila kisanduku, kuna majalada ya rangi mbalimbali kama vile samawati, nyeusi, njano na rangi ya chungwa. Baadhi ya majalada yana majina yameandikwa juu yake.

Kitabu kina picha tatu zenye maelezo. Picha ya kwanza ni lori lililobeba mchanga. Ya pili inaonyesha gari moshi refu lenye mabehewa. Ya tatu inaonyesha baiskeli iliyobeba mzigo. Vitabu hivi huenda ni vya kujifunza lugha.

Jengo la ghorofa moja lililopakwa rangi nyeupe na ina paa la rangi ya hudhurungi. Kuta zake zimepambwa kwa michoro vya wanyama pori kama vile twiga na tembo, Mbele yake ,kuna bustani ya nyasi iliyopunguzwa na miti mirefu yenye maua ya manjano.

Ubao mweupe umejazwa maandishi na chati. Sehemu ya kushoto, ina orodha yenye kichwa agenda swimming gala ikiainisha tarehe, mahali, matukio, kushiriki na zawadi.

Bango kubwa lililoandikwa play, learn and grow together na rangi mbalimbali. Chini yake kuna mabango mawili madogo yenye mada; kulia na kushoto. Mabango hayo yanaonyesha mikono ikiandika herufi kwenye daftari ya mistari.

Kitabu kionyeshacho jalada la Competence Based Curriculum kimetulia mezani. Kimeandikwa, Grade 2 Environmental Activities . Juu, kuna mananasi na mazao mengine. Chini kuna buti , maji na ndoo. Nambari ya simu inaonekana wazi.